Jengo refu la ghorofa lenye vioo vya rangi ya kijani kibichi. Kuna mabati au paa za chuma kwenye sehemu ya chini ya jengo. Mbele ya jengo kuna uzio wa usalama wenye waya wa umeme pamoja na mshale wa chuma kama sehemu ya ulinzi wa ujengo.

Eneo la kiwanda au mtambo mkubwa wa viwanda, labda unaohusiana na nishati na usindikizaji. Jengo hilo lina kuta za bati zenye rangi ya kijivu na kijani, mabomba makubwa ya chuma yaliyoundwa na metali, yamepangwa kote kwenye eneo hilo, mengine yakiwa yamepitwa na vifaa vingine au kuunganishwa na muundo wa jengo.

Kituo kikubwa cha umeme, labda kituo cha kubadilisha umeme, chini ya anga safi ya bluu lenye mwanga mkali wa jua. Kituo hicho kina miundo mingi ya chumba, nguzo ndefu na nyaya za umeme zilizopangwa kwa utaratibu mkubwa.

Eneo la kituo cha umeme au kituo cha kupunguza umeme. Katikati ya picha kuna transformer kubwa ya viwanda ambayo ni mashini kubwa ya rangi ya kijivu au buluu. Mashini hii ina mifumo mbali mbali ya waya na mabomba ya chuma yaliyounganishwa na kuna ngazi au fremu ya chuma inayopanda juu yake.

Kituo kikubwa cha umeme, labda kituo cha kubadilisha umeme, wakati wa jioni au alfajiri kwani anga linaonekana kuwa na mawingu na mwanga hafifu. Kuna miundo mingi ya chuma, nguzo ndefu na nyaya zinazoonekana zimepangwa kwa utaratibu mkubwa. Vibadilishaji umeme vikubwa vya rangi ya kijivu viko katikati ya picha.

Mnara mrefu wa kusafirishia umeme uliosimama katikati ya mandhari ya asili, ikiwezekana mashamba au eneo la wazi. Mnara huu ni wa chuma na una waya nyingi za umeme ikielekea mbali. Anga ina mawingu meupe yanayotawanyika kwenye anga ya buluu.

Kiwanda kikubwa au kituo cha uzalishaji wa nishati chenye miundo nyingi ya chuma. Mabomba makubwa ya fedha na vifaa vingine vya viwandani. Miundo hii imepangwa kwa utaratibu na inaonyesha utata wa uandishi.

Jengo kubwa la viwanda au ghala lenye paa la kijani kibichi na kuta nyeupe au rangi ya kijivu. Jengo hilio linaonekana kua katika eneo la wazi labda shamba au eneo la viwanda. Nyuma ya jengo hilo kuna nguzo ndefu za umeme zinazofanana za zile zinazobeba umeme mkubwa.

Kituo cha kupoza au kusambaza umeme. Katika kituo hicho, kuna transfoma kubwa kadhaa, nguzo za chuma zinazobeba nyaya za umeme, na vifaa vingine vinavyohusiana na usambazaji wa umeme. Eneo lote, limetandikwa changarawe na linaonekana kuwa wazi chini ya anga la bluu, ya mawingu machache.

Eneo la mtaani yenye shuguli nyingi, likiwa na nguzo kubwa la umeme yenye nyaya nyingi, zinazotoka pande zote. Wafanyikazi wawili, wakiwa wamevalia sare za kijivu, wanapanda ngazi ndefu nyekundu iliyosimama dhidi ya nguzo za umeme, wakionekana kufanya matengenezo au uunganishi wa nyaya.

Kituo kikubwa cha kupoza au kusambaza umeme. Kuna miundo mingi ya chuma, nguzo ndefu na nyaya zinazoonekana zimepangwa kwa utaratibu mkubwa. Kuna njia pana ya saruji iliyopita katikati ya kituo hicho.

Eneo la maakazi duni au mtaa wa mabanda ambapo nyuma nyingi zimetengenezwa kwa mabati ya kutu na mbao. Nyumba hizi zimejengwa kwa mtindo uliyobanana ikipanda kwenye vilima au mteremko. Katikati ya makaazi hayo kuna mto au mkondo wa maji machafu unaopita.

Tukio la uhifadhi wa wanyama pori ambapo, kifaru mchanga anaonekana akishushwa kutoka kwenye gari la kijeshi, au la wahifadhi wa wanyamapori. Gari hilo lina rangi ya kijani kibichi, na lina sehemu ya nyuma wazi. Walinzi wa wanyamapori kadhaa, wakiwa wamevalia sare za kijani.

Taswira ya makazi duni au mtaa wa vibanda. Uwezekano mkubwa nchi ya Kenya au eneo lingine la Afrika Mashariki, kutokana na aina ya ujenzi na mazingira. Majengo mengi yamejengwa kwa vifaa mbali mbali kama vile: udongo, mbao na mabati yaliyochakaa, yakiwa yamejengwa kwa karibu sana na bila mpangilio maalum.

Vifaru wawili katika mazingira ya asili, ambayo yanaweza kuwa hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama, jambo ambalo linaweza kupatikana kwa urahisi Nairobi, katika hifadhi ya taifa ya Nairobi. Vifaru hao wote wana rangi ya kijivu kahawia kifaru kimoja mkubwa amesimama katikati ya picha, akiwa na pembe mbili zinazoonekana kuwa wazi.

Ndama watatu wa tembo wakiwa katika mazingira ya wazi yenye udongo mwekundu , tembo mmoja yuko karibu zaidi na kamera akitumia mkoga wake kushika matawi ya mimea iliyoangushwa chini.

Kundi kubwa la wanafunzi pamoja na walimu wao, waliokusanyika katika eneo la wazi lenye miti mingi. Wanafunzi wamevaa sare tofauti za shule na wengine wao wanainua juu miche ya miti kwenye mifuko myeusi ya kupandia.

Eneo lenye mazingira machafu na kavu, yanaonekana kama eneo la taka au jangwa la binadamu. Wanaume wawili wanaonekana wakijishughulisha na shughuli tofauti. Mwanaume mmoja anamwaga maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa njano.

Ndege wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu labda katika mbuga ya wanyama au eneo la asili. Ndege hawa wana manyoya ya rangi ya kijivu na nyeusi na sifa yao kuu ni taji ya manyoya ya dhahabu iliyosimama juu ya vichwa vyao. Pia wana rangi nyekundu na nyeupe kwenye mashavu.

Mandhari ya kuvutia ya jua linapochomoza au kutua lenye kivuli cha mti mmoja mkubwa wa mwanzi ukiwa katikati. Anga lina rangi ya machweo likiwa na vivuli vya rangi ya chungwa, njano na zambarau hafifu, na jua lenyewe linaonekana kama duara angavu likichomoza au kuzama kwenye upeo wa macho.

Mwanaume na mwanamke wakiwa karibu na maporomoko ya maji yenye nguvu. Eneo lote limejaa miaba mikubwa na maji yanatiririka kwa kasi nyuma yao. Mwanaume aliyevaa shati jeupe na suruali ya buluu ameketi chini kwenye mwamba na anaonekana akipiga picha au kurekodi video ya mwanamke huyo kwa kutumia simu yake ya mkononi.

Ngiri amelala chini ya udongo mwekundu karibu na ujio wa waya .Ngiri huyu anaonekana kuwa katika hali ya kupumzika au kulala akiwa amelala ubavuni anamapembe mawili makubwa yaliyopinda juu .

Ngiri anaonekana amelala chini, labda akipumzika au amelala fofofo, ngozi yake ina rangi ya kahawia na ina nywele chache ngumu. Unaweza kuona wazi, makuyanzi kwenye ngozi karibu na jicho la sehemu ya shingo, macho yake yamefumbwa.

Tukio katoka makazi ya wanyama labda kituo cha kuwatunza watoto wa tembo yatima. Mwenye kazi ambaye amevaa koti refu la kijani na kofia ananywesha mwanatembo mkubwa chupa ya maziwa. Mwanatembo huyu anayanywa maziwa kutumia mkunga wake.

Kifaru akiwa porini katikati ya majani marefu. Kifaru huyu anaonekana akiwa katika mazingira yake ya asili, huenda kwenye hifadhi ya wanyama pori au mbuga ya taifa. Ana pembe mbili mkubwa mbele ya uso wake na mwili mkubwa wa misuli mzito wenye rangi ya hudhurungi hadi kijivu.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko au mto uliopita kingo zake likiwa na uharibifu mkubwa na uchafu mwingi. Katikati ya picha kuna mto wenye maji mengi lenye matope yakitiririka kwa kasi. Kingo za mto zimejaa mchanga, taka na uchafu mwingi.

Kundi la ndege wakiruka angani, hii ni tukio la kawaida ,linalo onekana wakati wa uhamaji wa ndege ,au wanaporuka kwa pamoja kutafuta chakula, usalama au makazi. Idadi kubwa ya ndege, ndege wengi wanaonekana wakiruka kwa mwelekeo mmoja

Mandhari ya wazi, labda shamba au eneo la wazi lenye miti michache. Anga lina mawingu mazito na kuna miti miwili mirefu iliyokauka. Juu ya moja ya miti hiyo, kuna ndege wawili mweusi walioketi.

Kundi la watu watatu wakiwa katika shughuli ya kupanda milima au kutembea kwenye mandhari ya milima labda wametoka tu kufika kileleni au wakiendelea na safari. Mwanaume wa kushoto amevaa fulana ya buluu, kofia nyeusi na miwani ya jua anaonekana akitazama mbali kwenye mandhari.

Kundi la watu wakitembea kwenye barabara ya udongo iliyopanda juu wakielekea kwenye mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme wa upepo. Kuna mitambo mitatu mikubwa ya upepo yenye vile virefu vyeupe vyenye vimesimama wima angani.

Mnyama mdogo anayefanana na swara au paala akiwa amesimama kwenye bustani au eneo la majani mengi. Mnyama huyu ana rangi ya kahawia dhahabu na sehemu ya chini ya tumbo lake ina rangi hafifu kidogo. Ana pembe ndogo zilizosimama juu ya kichwa chake.

Eneo lililoathiriwa vibaya na mafuriko au uharibifu labda kutokana na mvua kubwa au maafa mengine. Mandhari yamejaa matope mazito yenye rangi ya kahawia na kuna madimbwi makubwa ya maji machafu. Katikati ya picha, mwanaume mmoja amesimama katikati ya matope na vifuzi.

Mchoro mkubwa wa sanaa ya mtaani kwenye ukuta kati ya majengo mawili ya mjini. Mchoro huo ni wa sura ya mwanaume mweusi mwenye muonekano wa hekima na utulivu. Sanaa hiyo imechorwa kwa ustadi mkubwa wa aina ya mandhari ya rangi nyingi za kuvutia kama zambarau, kijani, blue na manjano.

Duma anatembea kwenye nyasi za kijani kibichi. Duma huyo ana rangi ya kahawia njano na madoa meusi meusi yaliyotawanyika mwilini mwake ambayo ni sifa bainifu ya wanyama hao . Mkia wake mrefu wenye madoa pia unaonekana.

Kundi lwa wafanyikazi uwezekano mkubwa wa ujenzi au uhandisi wakiwa kazini kando ya barabara wakijishughulikia ufugaji au ukarabati wa bomba kubwa. Mfanyikazi mmoja amevaa suti ya kazi ya bluu na kilemba cha rangi ya chungwa amepiga magoti kando ya bomba kubwa la kijani kibluu anaonekana anafanya kazi kwenye uunganisho.

Simba jike amelala juu ya kilima kidogo chenye nyasi akitazama upande wa kushoto wa picha. Simba huyu ana rangi ya kahawia njano. Anaonekana kuwa macho. Nyuma ya simba, kuna mandhari ya wazi yenye nyasi kavu kwa mbali sana.

Mazingira ya makazi duni au ya mtaa wa mabanda ambapo watu na wanyama wanaishi katika hali ngumu katikati ya picha kuna mtoto mdogo amevaa nguo ya rangi ya kijivu akitembea kwenye udongo wenye uchfau na maji machafu yanayotirikia uchafu mwingi kama vile mifuko ya plastiki.

Kundi la mamba kadhaa wakiwa ndani ya bwawa lenye maji yenye matope, labda ndani ya mbuga ya wanyama au hifadhi. Baadhi ya mamba wanaonekana wakiwa wamejificha chini ya maji huku wengine vichwa vyao vikiwa vimetokezea juu.

Makazi duni, au mitaa ya mabanda, katika eneo la mjini, ambapo watu wengi wanaishi katika hali ya mazingira magumu. Mto unaopita katikati ya makazi, unaonekana kuchafuka sana, pengine ukitumika kutupa takataka, au hata kwa sehemu ya mfumo, wa maji ya taka.

Kundi la wachezaji wengi, huenda ni wachezaji wa kitamaduni, wakiwa wamevalia mavazi yenye madoa ya chui na kofia zenye manyoya meupe na meusi kichwani. Mavazi yao yanaonekana kuwa ya kitamaduni na baadhi yao wamevalia mifukufu shingoni moja wa wachezaji upande wa kushoto anaonekana kubeba ala ya mziki.

Eneo la porini lenye miti mirefu na nyasi za kijani kibichi. Katikati ya picha kuna mbuni mmoja akitembea kwenye nyasi. Kushoto mwa mbuni, kuna kulungu wawili wenye pembe ndogo akichungulia kutoka kwa miti. Mwanga wa jua unaonekana kupenya kupitia miti, ukiangazia eneo hili na kuleta hisia ya utulivu na asili.

Kundi la punda milia wakiwa katika eneo lenye nyasi kavu, labda katika hifadhi ya wanyama au mbuga la wanyama. Punda milia wawili wamekaribia mbele ya picha, wakiangalia kando wote wana milia yao nyeusi na nyeupe inayowatambulisha.

Mandhari ya milima na bonde chini yake ikiwa na anga kubwa lilofunikwa na mawingu meupe ya bluu. Katika sehimu ya mbele na kulia ya picha, kuna kilima kikubwa kilichofunikwa na nyasi kavu na vichaka vya kijani kibichi, huu unaweza kuwa mlima Longonot.

Mtu amebeba mzigo mkubwa wa makaa anavuka mto mdogo wa maji machafu au barabara yenye tope huku akiwa mguu pegu, jambo linaloonyesha ukosefu wa huduma za msingi kama barabara za kupitika , maji safi mfumo wa maji taka au mifreji ya kupitisha maji ya mvua.

Maporomoko ya maji yakiteremka juu ya miamba mikubwa, iliofunikwa kidogo na mimea ya kijani kibichi. Kuna mmea mkubwa wenye mizizi ulioonekana ikining’inia upande wa kushoto wa maporomoko ya maji. Juu ya kushoto, kuna bomba la kijani likipita juu likiuunganishwa na muundo wa saruji.

Kundi la wanafunzi wakiwemo wasichana ambao wameketi chini na mwalimu mmoja ambaye amesimama wakiwa ndani ya chumba cha kompyuta. Wanadada hao wamevalia sare za shule za rangi ya buluu na shati ya buluu, na mmoja wao ana hijabu nyeusi.

Bomba nyeusi nene lililo lala chini, kuna kifaa cha blue kinachotoa maji kwa nguvu kama chemi chemi kuashiria uvugaji au uharibifu kwenye bomba. Ardhi inayozunguka bomba inaonekana kuwa na udongo wenye unyevu. Kwa mbali nyuma ya bomba kuna mimea au vichaka.

Kundi la watoto takriban kumi na tano wameketi chini kwenye sakafu ya zege wakikula chakula. Wengina wao wamevalia nguo za kawaida na zenye rangi tofauti. Kila mtoto ana sahani ndogo nyeupe iliyo na chakula kinachoonekana kuwa mchele na labda maharagwe au kitoweo kingine.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amekaa kwenye blanketi nyeupe iliyotandikwa chini. Amevalia nguo nyepesi yenye maua. Anaonekana akipanga au akichukua chakula, matunda au vitafunwa vingine kutoka kwenye sahani au container ndogo.

Eneo la bustanini lilo katikati ya majengo pengine la shule au taasisi fulani. Katika bustani hii, kuna mti mkubwa wenye majani mabichi na chini yake kuna bwawa dogo la maji lenye mimea majini katikati. Pembeni mwa bwawa kuna maua au mimea ya mapambo.

Eneo lenye shughuli nyingi linanalofanana na barabara kuu au soko katika jiji. Barabara inaonekana kuwa na magari mengi ikiwemo mabasi, magari madogo na malori, baadhi yakiwa yameegeshwa na mengi yakisafiri. Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakiwa wamekusanyika karibu na mabasi.

Kituo cha magari ya abiria, kilicho ndani ya kituo cha mafuta. Matatu kadhaa zenye rangi na michoro tofauti zimesimama. Kuna duka la huduma za haraka, linaloitwa bonjour . Watu kadhaa wamesimama karibu na wengine wanaonekana kuwasiliana au kuita abiria.

Gari la abiria dogo aina ya matatu ambalo ni Toyota likiwa zimesimama barabarani. Matatu hii ina rangi za kuvutia za bluu, nyeupe, nyekundu na njano likipakwa kwa miili ya na michirizi. Nyuma ya matatu, kwenye kioo cha nyuma kuna stika kubwa ilioandikwa Peace Maker.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi ikiwemo magari mengi, mabasi, matatu na watu wanaovuka barabara. Kuna matatu kadhaa zenye rangi tofauti ikiwemo ya kijani na nyingine ya buluu yenye michoro mingi zimesimama au zikiendeshwa kwenye barabara.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi ambalo linafanana na jiji la Nairobi, hasaa kutokana na uwepo wa matatu, yenye michoro ya kuvutia. Katikati ya picha kuna matatu mbili zilizopangwa foleni, matatu ya mbele ni ya rangi ya bluu, na iliyokolea. Ikiwa na michoro mingi ya rangi, ikiwemo picha ya nyuso, na midomo mikubwa, na maandishi "Emuyah".

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi linalofanana na katikati ya jiji la Nairobi Kenya. Magari ya usafiri wa umma hasa mabasi makubwa na matatu yanaonekana yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, inawezekana katika jiji la Nairobi kutokana na uwepo wa matatu, yaliyofanana na yale yanatumika nchini Kenya. Kuna matatu kadhaa meupe yenye mistari ya rangi ya machungwa na manjano yamepanga foleni barabarani. Matatu ya mbele ina maandishi Molo Line.

Gari ndogo ya abiria au matatu kama inavyo julikana nchini Kenya ikiwa imeegeshwa. Gari hilo lina rangi ya cream au nyeupe iliyo chakaa, chini ya picha kuna mwanamke aliyevaa koti refu la kijani kibichi akiwa amesimama karibu na gari.

Eneo lenye shughuli nyingi la kituo cha mabasi labda jijini Nairobi. Baada ya mvua kunyesha kwani kuna madimbwi ya maji barabarani. Kuna matatu kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa yakiwemo matatu nyeupe. Watu kadhaa wamevalia nguo za kawaida wengine wakiwa wamesimama karibu na magari labda abiria au makanga

Eneo lenye shughuli nyingi, linalofanana na barabara au kituo cha matatu, katika jiji la Nairobi. Kuna matatu ya rangi ya fedha na mstari wa manjano , na watu wengi wamesimama au wanatembea karibu nayo. Nyuma ya matatu, kuna majengo yenye maduka na biashara mbali mbali, yakiwa na rangi tofauti kama kijani kibichi na machungwa.

Msongamano wa magari kwenye makutano ya barabara, ikiwezekana katika jiji la Nairobi, hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu au ukungu hafifu. Mbele kushoto kuna pikipiki mbili zilizobeba watu wawili, zikiwa zimesimama kando ya lori ndogo jeupe.

Eneo lenye shughuli nyingi linalofanana na kituo cha mabasi au teksi ndogo jijini Nairobi. Kuna matatu kadhaa meupe yaliyokuwa yameegeshwa na yana mabango yanayoonyesha maeneo kama, Nakuru city direct. Watu wengi wanaonekana wakitembea au wakisubiri.

Barabara kuu yenye njia mbili tamathali zilizoelekea pande tofauti zilizotenganishwa na ukingo wa ardhi wenye nyasi. Upande wa kushoto, kuna safu ya miti mirefu yenye majani mabichi. Magari kadhaa yanaonekana yakitembea barabarani ikiwemo malori meupe na magari madogo.

Barabara ya jiji iliyojaa shughuli nyingi kuna msongamano wa magari, pikipiki na watu pamoja na magari ya usafiri wa uma yajulikanayo kama matatu. Matatu moja kwa mchoro ya carton .

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, katika mji labda nchini Kenya kutokana na lugha na aina za magari zinazo onekana. Zinaoneka kuwa sehemu ya kituo cha mabasi au maegesho ya magari ya abiria. Mbele ya picha kuna bango kubwa jeupe ya na fremu nyeupe yenye maandishi mekundu na bluu.

Eneo lenye shughuli nyingi linaonekana kama barabara kuu au soko katika mji. Kuna magari mengi ikiwemo matatu, mabasi madogo na gari jeusi la kawaida. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya shughuli zao. Wengine wakiwa wamesimama karibu na magari au wakishuka kutoka humo.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika jiji la Nairobi. Kuna magari mengi hasa matatu zilizopambwa kwa rangi na michoro mbali mbali. Moja ya matatu iliyo katikati ina michoro ya katuni na imeandikwa Moana. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara na kando ya barabara.

Mabasi mawili ya usafi wa umbali mrefu katika eneo la mjini, huku watu wakitembea kando yao. Mabasi haya yanaonekana kutoa huduma kati ya mji mikubwa kama Nairobi na Mombasa kama inavyo onekana kwenye maandishi ya mabasi. Basi la mbele limeandikwa jina perfect na lina rangi ya kijani kibichi na manjano.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika jiji kubwa kama Nairobi. Kuna magari mengi barabarani yakiwemo mabasi ya abiria yaliyojaa watu, magari madogo meupe na magari jeusi la SUV. Mabasi mawili ya Veteran yanaonekana wazi upande wa kushoto wa picha.

Kuna matatu zenye rangi na michoro ya kuvutia, Barabara imejaa watu, akina mama, vijana, polisi wa traffiki, madereva abiria. Kuna msongamano wa magari, na magari mengi ya huduma ya usafiri.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi linalofanana na kituo cha mabasi ya abiria au soko lenye msongamano, jambo ambalo ni la kawaida kuonekana Nairobi. Katikati ya picha, kuna gari dogo la abiria ambalo ni kama matatu, imebeba mizigo mingi juu ya paa. Gari hilo lina rangi nyeupe na michoro.

Eneo la kituo cha mabasi au matatu nchini Kenya ikionyesha shughuli za usafiri wa umma. Sehemu kubwa ya picha inachukuliwa na upande wa nyuma na wa pembeni wa basi la abiria lenye rangi ya blue ikionekana kuwa chafu kidogo na limepakwa grafiti na maandishi mbalimbali ikiwemo Metro.

Magari kadhaa, yakiwa yamepanga foleni, yakiwemo matatu, gari la kibinafsi na basi kubwa la abiria. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu mengi.

Eneo lenye shughuli nyingi la usafiri wa umma. Linaweza kuwa kituo cha mabasi au sehemu ya kupakia abiria, labda jijini Nairobi kutokana na aina ya magari na mtindo wa maisha. Kuna mabasi mawili ya abiria yanayoonekana kuwa matatu.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi, hasa likiwa kituo cha mabasi au sehemu ya usafiri jijini. Mabasi ya abiria ya kampuni kama. KBS, yanaonekana yakisimama kuchukua au kushusha abiria. Mabasi haya ni ya usafiri wa umma ndani ya jiji. Pikipiki za usafiriaji zikiwa na madereva.

Stendi ya magari ya umma jijini Nairobi. Kuna magari ya kijani ambayo ni matatu ya abiria yanayuhudumu maneneo mbalimbali ya jiji. Mtu mmoja ameshika bango kubwa lenye maandishi arubaini na sita linaloonesha nambari ya gari na ruti inayopita.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi yenye magari, pikipiki na watu wanaotembea. Katikati ya picha kuna ishara kubwa ya barabara ya kijani kibichi inayoekeleza kuelekea barabara ya Juja, barabara ya Ring, barabara ya Thika, barabara ya Ngara.

Matatu aina basi dogo la usafiri wa umma linalotumika sana inchini Kenya hasa jijini Nairobi, abiria wanaonekana wakipanda kwenye mlango wa nyuma ishara ya shughuli ya kawaida ya kila siku katika vituo vya mabasi jijini Nairobi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mjini. Likiwa na msongomano wa magari na watu, kuna magari mengi yalio paki na magari yanayo songa polepole, yakiwemo malori makubwa, matatu, mabasi na magari madogo. Upande wa kulia wa barabara kuna kundi kubwa la watu wakitembea kando ya barabara na wengine wanasubiri.

Kuna safu ya miti mirefu yenye majani mabichi na uzio wa chuma chini yao. Upande wa kulia wa barabara, kuna njia ya watembea kwa miguu na watu wachacha wanaonekana wakitembea mbali. Barabara yenyewe inaonekana kuwa na matope au maji machache pembeni, ikionyesha kuwa labda ilikuwa imenyesha mvua hivi karibuni.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi linaonekana kuwa kituo cha mabasi au sehemu ya kupakia abiria. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye kingo za barabara au karibu na mabasi. Upande wa kushoto kuna mabasi mingi yaliyoegeshwa na kundi la watu wamesimama.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likionekana kama kituo cha mabasi au barabara yenye masongamano. Katikati ya picha kuna basi kubwa la kisasa la abiria la City Hoppa Next lenye rangi nyeupe na mistari ya kijani kibichi chini. Basi hilo linaonekana limepakiwa abiria na linasubiri abiria.

Eneo lenye shughuli nyingi huenda kituo cha mabasi au eneo la usafiri wa uma lenye watu wengi na mabasi kadhaa. Katikati ya picha kuna mabasi ndogo maarufu kama matatu nchini Kenya lenye rangi ya blue , njano na nyeupe likiwa limefungua mlango wake wa abiria.

Makutano yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini inaonekana kuwa katika jiji la Nairobi kutokana na baadhi ya ishara na majengo. Katikati ya picha kuna nguzo zenye taa za trafiki za rangi nyeusi ziloelekea pande tofauti.

Eneo la magari ya abiria katika jiji, hasaa jiji la Nairobi Kenya. Kuna magari yanaonekana yanaelekea mji mbalimbali kama, Meru, Chuka, Chogoria, Keria Nakuru, na mabango ya matangazo ya huduma na nauli yanaonekana.

Rundo kubwa la takataka zilizopatikana katika eneo la wazi likiashiria uchafu wa mazingira. Mbele ya picha kuna rundo kubwa za takataka za aina mbalimbali zikiwemo mifuko ya plastiki, nguo za zamani, mabaki ya chakula na vitu vingine.

Rundo la mabomba makubwa meusi yenye mikunjo. Mabomba haya yanaonekana kuwa mapya na safi na kila bomba, lina ndani yake rangi ya buluu. Yamepangwa kwa uangalifu yakionyesha idadi kubwa ya mabomba yaliyohifadhiwa labda kwa ajili ya mradi wa ujenzi.

Kundi kubwa la ng'ombe, wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia wakikunywa maji kutoka kwenye birika kubwa la saruji. Birika hilo lina umbo la duara na linaonakana kuwa limejengwa kwa saruji au matofali na maji yake yanaonekana safi.

Mfumo wa kusafisha maji au kuongeza shinikizo la maji. Kuna pampu mbili za maji zenye rangi ya njano na nyeusi zikiwa zimeunganishwa na mabomba meupe. Pampu ya chini imewekwa kwenye stendi ya chuma na pampu ya juu imeunganishwa na mabomba mengine.

Rundo la mabomba makubwa meusi yaliyojazwa juu ya ardhi iliyo wazi yenye udongo na mimea michache. Mabomba hayo yanaonekana kuwa ya kipenyo kikubwa na yametengenezwa kwa nyenzo ngumu labda plastiki.

Tanki la maji lililoinuliwa, ambalo lina uwezekano mkubwa wa kutumika kwa usambazaji wa maji katika jamii. Mwonekano wake wa kizamani pamoja na mazingira yenye miti mingi yanatuonyesha kuwa kuna utulivu na historia fulani.

Mfereji mrefu na mpana uliotengenezwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au kupitisha miundo mbinu kama mabomba au nyaya. Udongo uliotolewa kutoka kwenye mfereji umewekwa kando pande zote mbili za shimo na kuunda kingo zenye milima midogo.

Safu ya mabomba makubwa ya rangi ya bluu, yakiwa yamewekwa chini, labda yakiwa tayari kwa ajili ya kufungwa au kusafirishwa. Mabomba hayo, yamepangwa kwa usawa na yanaonekana kuwa ya plastiki kutokana na umbile lao laini na rangi ya angavu.